Soko lenye nguo nyingi zilizoning'inizwa. Watu wawili wanatembea au wanatafuta nguo katikati ya nguo hizo. Kuna alama yenye namba hamsini iliyoning'inizwa. Inaonekana kama soko la nguo za mitumba au za bei nafuu.

Duka lenye madirisha makubwa ya kioo, yanayo onyesha nguo na vifaa vya mitindo kwenye bipadi vya manequin . Ndani bidhaa zimepangwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha. Nembo ya f iliyochongwa inaonekana kwenye mlango. Duka hili linaonekana kuwa katika eneo la ununuzi la kisasa.

Hii ni duka la nguo ambapo mikono ya mtu inashikilia fulana nyeusi. Fulana nyingine zilizopigwa chapa pia zinaonekana zikining'inia kwenye chuma cha kuning'inia nguo. Kwa nyuma kuna nguo nyingine nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stedi .

Duka la vifaa vya wanawake. Bidhaa mbali mbali za kifahari zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe zikiwemo: mikufu, pete, herini, miwani ya jua, mifuko ya mkono, viatu na kofia. Rangi zinazotawala ni za upande wa kahawia.

Huu ni duka la nguo na viatu linaloonekana kama duka la nguo za kifahari. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya kiume na vya kike na mifuko ya mikono. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu zenye mwanga.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la rejareja pengine la nguo au viatu lenye rafu na kamba za kunyongea bidhaa zilizopangwa vizuri. Sakafu ni nyeupe na safi na dari ina taa nyingi zinazotoa mwanga mwingi. Kuna aina mbalimbali za nguo na viatu.

Hili ni duka au soko kubwa likiwa limejaa wateja hasa wanawake, wakijaribu au kuchagua nguo. Upande wa kushoto kuna kaunta ya malipo ambapo mteja mmoja anaonekana akihudumiwa na mfanya kazi. Baadhi ya wateja wanaonekana wakijaribu nguo au wakichagua kutoka kwenye rundo la nguo.

Huu ni duka la nguo za mitumba, wateja wanachagua nguo kutoka kwa rundo la nguo zilizopangwa kwenye rafu na stede. Pia kuna mabango yanayoashiria kuuza kwa sare za shule na kuwakumbusha wateja kuvaa barakoa wakiwa ndani ya duka. Duka linaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Humu ni ndani ya duka la nguo na viatu lenye muundo wa kisasa. Kuna rafu za mbao zilizojaa nguo. Viatu vya kiume vimepangwa kwenye kuta na meza. Sakafu ina muundo wa marumaru nyeusi na nyeupe. Mwanga unatoka juu ukiangazia bidhaa vizuri.

Huu ni ndani ya duka la nguo yenye rafu nyeupe zilizo pangiliwa vizuri na kujaa nguo za wanaume. Kuna mashati, fulana na jaketi za rangi mbali mbali zilizopangiliwa vizuri. Baadhi zikiwa zimenyooshwa na zingine zikiwa zimetundikwa.

Huu ni duka la nguo ambalo linaonyesha aina mbalimbali za nguo za kike zilizopangwa nje ya duka ili kuvutia wateja. Nguo hizo zina rangi mbalimbali kama nyekundu, bluu, kijani na njano.

Hii ni duka la nguo za kiume. Duka hili linaonekana kuwa la kisasa likiwa na madirisha makubwa ya vioo yanayoonyesha mavazi, na mannequins zilizovaa nguo maridadi za kiume kama vile suti, mashati na tai. Ndani ya duka kuna nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Duka la nguo la kisasa lenye safu ndefu za nguo zilizopangwa vizuri. Kuna taa nyingi zinazong'aa juu na katikati ya duka kuna viti viwili vyeusi vya kupumzikia. Kwa mbali kuna alama inayoonekana kama Huawei.

Duka la nguo na bidhaa mbalimbali likiwa na muundo wa kuvutia. Dari ya duka hilo ina mistari ya rangi kijani kibichi na nyekundu iliyopakana ikiongeza mvuto wa kipekee. Kuta zimepakwa rangi ya zambarau isiyokolea.

Duka la reja reja linalouza nguo na bidhaa zenye asili ya kiafrika. Lengo ni kuvutia wateja kwa kuonyesha anuwai ya nguo ya kuvutia na pia kuonyesha ofa maalum. Neno "something African" Linaweka wazi asili ya bidhaa zinazouzwa

Bidhaa zinazouzwa dukani zikilenga kuvutia wateja kwa kuonyesha nguo, vifaa vya mitindo na vitu vya mapambo. Mpangilio na uwasilishaji wa bidhaa unatoa hisia ya ubora na mtindo, ukiashiria duka la nguo la kisasa au la kifahari.

Nguo za watoto na viatu vilivyopangwa kwenye rafu na hangers . Kwa upande wa kushoto, kuna safu ya viatu vya watoto vya aina ya slippers na sandals , zikiwa na rangi mbalimbali. Baadhi ya viatu vina pambo la sikio, au muundo wa wanyama. Kwa upande wa kulia na katikati, kuna nguo za watoto zikiwemo, magauni na sketi.

Duka la nguo la kisasa linaonekana likiwa na madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha mavazi. Ndani ya duka, kuna mannequins kadhaa zilizovalia nguo za maridadi, zikiwemo: fulana, suruali za jeans na kofia. Bango kubwa lenye picha za watu wakiwa wamevaa nguo za jeans na maandishi.

Safu ndefu ya nguo zilizonigizwa kwenye reli ya chuma. Nguo izo zina michoro na rangi mbalimbali, zikiwemo zenye michoro ya wanyama, maua na mistari. Mandhari nyuma yanaonyesha ukuta wa rangi ya udongo na vigae vyeupe kwenye sakafu.

Huu ni duka la vito na vifaa vya mitindo. Kuna rafu kadhaa nyeupe zilizopangwa kwa usawa ukutani zikionyesha mkusanyiko wa mikoba na vitu vya mapambo. Kwenye rafu kuna mikoba ya aina mbalimbali ikiwemo mikoba mikubwa ya ngozi yenye rangi tofauti kama nyeusi, kijivu na buluu. Baadhi ya mikoba ina mapambo ya dhahabu au mawe yanayong'aa.

Huu ni duka la nguo za wanaume zilizopangwa kwenye hangers na rafu. Upande wa kushoto, kuna safu ya fulana zenye miundo mbalimbali, zikiwemo zenye michoro na rangi nyeusi na nyeupe. Kuna nguo zilizokunjwa kama vile fulana za polo , mashati, na suruali za jeans au kaptula, zikiwa na rangi tofauti kama vile buluu, nyekundu na nyeusi.

Duka la reja reja ya Woolworths , ndani ya duka kuna nguo zilizo pangwa vizuri na manequins zinaonyesha bidhaa. Milango mikubwa ya kioo inaonyesha mambo ya ndani ya duka na bango lina onyesha download the loyaty app .

Gari kubwa la SUV ambalo lina rangi ya buluu, nyeusi na kijivu na lina rangi ya usajili ya Kenya. Gari hilo linaonekana kuwa limeandaliwa kwa ajili ya safari ndefu au maeneo magumu, likiwa na kinga za mbele na paa la juu.

Kura kubwa ya maegesho iliyojaa magari mengi yanayofanana na yanaonekana kuwa mapya. Kuna aina mbalimbali za magari ikiwemo magari madogo ya abiria na lori ndogo la kubeba mizigo. Nyuma kuna jengo kubwa jeupe, hii inaeza kuwa kura ya maegesho ya kiwanda cha magari.

Gari ndogo la kisasa linalofanana na minikopa ya zamani, likiwa rangi ya chungwa Kali. Gari hili Lina magurudumu meusi na limeegeshwa kwenye ardhi yenye udogo. Nyuma yake Kuna magari mengine na majengo yenye paa za rangi tofauti

Gari la rangi nyeusi limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu yake yana rimu za kuvutia zenye rangi ya fedha na viboreshaji vya kuvunja vyekundu vinavyoonekana kupitia spika ya rimu. Kwa nyuma kuna magari mengine mawili, moja jeupe na jingine la rangi ya buluu iliyokolea.

Gari ndogo la abiria ambalo linaonekana kuwa Toyota, limepakiwa kando ya barabara. Gari hilo ni jeupe na lina namba ya usajili ya Kenya. Mlango wa abiria umefunguliwa ukiashiria kuwa labda linasubiri abiria au limekwisha kuwashusha.

Gari dogo la abiria la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye njia ya udogo likiwa na ukuta mkubwa wa miamba nyuma yake. Gari hilo lina sticker ya biashara kwenye mlango wake. Magurudumu ya gari yanaonekana kuwa imara.

Kura kubwa ya maegesho iliyojaa magari mengi ya rangi na aina mbalimbali. Magari yamepangwa kwa safu yakionekana kuwa magari yaliyotumika au yanayouzwa. Anga ni la mawingu na hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu. Nyuma ya magari, kuna ukuta wa matofali au uzio.

Magari mawili meupe yaliyopakiwa. Gari la katikati linalojulikana kwa muundo wake wa michezo na taa zake za mbele za mviringo. Gari lililo upande wa kushoto lina sehemu ya mbele inayofanana na magari ya kisasa ya michezo, labda gari lengine lenye nguvu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo na miundo mingine.

Haya ni magari mapya ambayo yameegeshwa nje ya jumba la maonyesho jumba hilo lina madirisha makubwa ya kioo. Magari mengine meupe yanaonekana kwa nyuma mwanga wa ndani wa jengo unaonekana pia wazi.

Safu ya magari yameegeshwa ndani ya karakana. Magari yalio mbele ni meupe, mekundu na meusi yote yakiwa na taa za mbele zenye umbo la pembe na grili zinazo fanana. Magari haya yanaonekana kuwa katika hali nzuri na pengine yamebadilishiwa kwa ajili ya utendaji au mwonekano.

Magari kadhaa yaliyoegezwa kwenye eneo lenye nyasi na miti ikionekana kama eneo la wazi au la mashambani. Mtu mmoja anatembea kuelekea mbele. Magari hayo yanaonekana kuwa ya aina tofauti ikiwemo SUV na magari madogo. Kuna nyasi na mimea mingine chini na anga inaonekana wazi.

Magari manne yameegeshwa kwenye nyasi likiwemo nisani yenye namba ya usajili KBK 849 T. Magari mengine ni meupe na kahawia yakionyesha aina mbali mbali za nisani. Kwa nyuma kuna miti na bustani chini ya anga safi.

Gari ndogo jeupe linalofanana na Suzuki Alto likiwa limeegshwa kwenye barabara yenye udongo. Inaweza kuwakilisha usafiri kibinafsi au biashara ya magari katika eneo hili.

Gari aina ya Toyota yenye rangi ya fedha ikiwa imeegeshwa katika eneo la maegesho. Magurudumu yake yana rangi nyeusi. Nyuma ya gari kuna jengo kubwa linaloonekana kuwa duka au jengo la ofisi.

Lori la kubebea magari limebeba gari la kifahari la blue . Lori hilo ni la rangi ya fedha na gari la blue limewekwa vizuri juu ya jukwaa la usafirishaji. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo wazi la mashambani au barabara yenye miti kwa mbali.

Safu ya magari yaliyopangwa labda kwenye maonyesho ya magari au duka kubwa. Magari yote yalionyeshwa ni SUV au magari yanayofanana na yamepakiwa sambamba, yakionyesha tu sehemu zao za nyuma.

Gari ndogo jeupe limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae au mawe yaliyopangwa. Gari hili lina sahani ya leseni yenye herufi KDH 990J , ambayo inaweza kuashiria kuwa gari hilo limewekwa Kenya. Rangi ya gari ni nyeupe safi.

Maonyesho au duka la magari, kuna magari matatu mapya yaliyoegeshwa, gari la kwanza kushoto ni SUV nyeupe na ngari la kati ni SUV nyekundu, na gari la mwisho kulia ni SUV nyeusi. Mangari yote yameegeshwa, kwa mbali na yanakabili upande wa kulia na yakionyesha upande wa nyuma na pembeni.

Huu ni kiwanda cha kutengeneza mabasi. Kuna mabasi mawili yaliyo karibu zaidi, moja la rangi ya manjano na lingine jeupe. Basi la manjano lipo mbele na sehemu yake ya mbele imefunguliwa.

Lori kubwa la kubebea magari, limepakiwa magari kadhaa na ni la rangi ya machungwa angavu na lina chapa ya Scania mbele. Kwenye sehemu ya trela yake, kuna magari mengi yakiwa yamepangwa kwenye staha mbili tofauti. Magari yaliyopakiwa yanaonekana kuwa ya aina ya rangi tofauti.

Mwanaume anayefanana na kuonekana asili ya Asia akimkabili na kumsalimia kwa mkono mwanaume aliye asili ya Kiafrika ambaye ameketi mbele yake. Mwanamke anayeonekana kuwa na asili ya Kiafrika ameketi karibu na mwanaume mwenye asili ya Kiafrika akiangalia mkono ule unaosalimiana.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa matunda na mboga mbalimbali. Inawezekana ni soko nchini Kenya, kutokana na uteuzi wa matunda na mazingira yanayoonekana. Tunaona rundo la maembe, ndimu, ndizi na matunda mengine mengi. Watu wanaonekana wakitembea sokoni, wakinunua au kuuza bidhaa. Mandhari ni ya kupendeza na inayoonyesha utajiri wa mazao yanayopatikana sokoni.

Duka au soko la sana za Kiafrika, limejaa bidhaa za kitamaduni na zawadi, kuta zimefunikwa kabisa na aina mbalimbali za vinyago vya mbao vikiwemo vile vya uso, sanamu za miili.

Masoko ya viungo yenye rangi nyingi, baadhi vikiwa na rangi nyekundu, njano na kahawia. Baadhi ya viungo vinaonekana kuwa poda, huku vingine vikiwa vimekaushwa. Huenda viungo hivi vinatumiwa kupikia au hata kama rangi.

Rundo kubwa la nguo zilizotumika au nguo za mitumba zikiwa zimetupwa kwenye sakafu ya duka. Nguo hizi zinaonekana kuwa na za aina mbalimbali na zenye rangi tofauti, zikiwa zimetawanyika bila mpangilio maluum.

Hili ni soko kubwa lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Kuna vibanda vingi vilivyofunikwa na paa za mabati na miavuli ya rangi tofauti ikionyesha biashara zinazoendelea. Watu wanaonekana wakitembea wakibeba bidhaa na wengine wakihudumia wateja.

Duka lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo shanga, mikufu, vikuku na sanaa za mikono zilizotengenezwa kwa mbao. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye rafu na kunyonga zikionyesha rangi na maumbo tofauti.

Chumba kilicho jaa rekodi za muziki na vifaa vinavyohusiana na muziki. Kuna rafu na makabati yaliyojaa rekodi nyingi. Kwenye ukuta kuna picha na jadala za albamu. Vitu vingine vinavyoonekana ni pamoja na gramofoni za zamani ya rangi ya dhahabu. Redio za zamani na taa ya mafuta.

Rundo kubwa la nguo zilizotumika, hasa soksi zilizopangwa au kuuzwa katika soko au eneo la wazi. Ziko ndani ya chombo chenye wavu wa chuma. Chini yake kuna takataka na uchafu chini. Inaonekana kama soko la nguo za mitumba barani Afrika.

Huu ni rundo kubwa la viatu mbalimbali vikiwemo sneakers na viatu vya kawaida, vikiuzwa kwenye soko la wazi. Viatu vimetandazwa juu ya kitambaa cha buluu kinachofunika meza au kibanda. Kuna ishara iliyoandikwa kwa mkono inayoonyesha bei.

Duka au soko la viatu likiwa na aina nyingi za viatu vilivyopangwa kwenye meza na rafu. Kuna viatu vya mitindo mbalimbali ikiwemo buti na spoti vikiwa vimeonyeshwa kwenye masanduku. Wateja na wauzaji wanaonekana nyuma wakitembea na kutazama bidhaa.

Huu ni soko la Sanaa na ufundi ama kibanda cha kuuzia bidhaa za mikono mikono kibanda kimejengwa kwa kutumia nguzo za mbao na paa la bati la kutu kutoa kivuli kwa bidhaa zinazouzwa ndani ya kibanda kuna mkusanyiko mkubwa wa vitu vya mapambo na vifaa vya mitindo shanga za aina mbali mbali.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa nguo zinazouzwa. Kuna meza na mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao ambapo nguo zimepangwa kwa wingi. Upande wa kushoto kuna rundo la sweta na kofia za michezo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Rundo kubwa la kabichi limepangwa chini huku watu kadhaa wanaonekana wakinunua au kuuza bidhaa. Wengine wamesimama karibu na rundo la kabichi labda wakichagua au wakipakia. Mazingira ya soko yanaonekana kuwa na uchafu kidogo na kuna takataka na mabaki ya mboga.

Mkokoteni wa kuuza chakula mtaani unaojulikana sana kwa kuuza Smokii na mayai ya kuchemsha nchini Kenya. Mkokoteni huu una magurudumu madogo na una chumba cha kuhifadhia vyakula.

Ukuta uliojengwa kwa matofali yenye muundo wa kupishana wa rangi nyekundu na kijivu unaofanana na muundo wa kikapu au uzi. Juu ya ukuta huo, kuna majani ya miti ya migomba na mimea mingine ya kijani. Anga juu ya ukuta inaonekana kuwa ya buluu na mawingu kidogo.

Jengo refu la gorofa ambalo linaonekana kuwa jumba la kifahari au hoteli, likiwa na mabango yenye kuandikwa, the mountain .Jengo lina rangi ya kahawia na dhahabu na lina madirisha makubwa, yanayoakisia anga.

Majengo kadhaa chini ya anga la buluu lililo na mawingu meupe. Jengo kubwa la ghorofa linaonekana kuwa makazi. Chini ya jengo hili kuna miundo inayofanana na soko au maeneo ya biashara yasiyokamilika. Kwa mbali upande wa kulia kuna jengo lingine la ghorofa na magari yameegeshwa. Inaonekana kuwa eneo la maendeleo ya nchi au biashara.

Jengo refu la gorofa katika eneo la mji pande wa kulia kuna ukuta wa matofali meusi na sehemu ya jengo lingine ambalo linaonekana kuwa bado lianendelezwa. Juu ya jengo hilo kuna anga la bluu lenye mawingu meupe pia kuna nyanya za umeme au mawasiliano zikipita angani.

Lango jeusi kubwa la kuingilia kwenye jengo ambalo linaonekana kuwa makaazi au vyumba vya kupangisha. Juu ya lango kuna kibao kidogo kinachosomeka Sawa court limited na furnished apartments .Ukuta unaozunguka eneo hilo umefunikwa na mimea mingi ya kijani kibichi.

Lango kubwa la chuma lenye rangi nyeupe ambalo linaonekana kuwa la jumba au ghorofa. Kwenye lango kuna bango nyekundu na namba za simu. Kwenye sehemu ya juu ya lango na ukuta kuna waya za umeme zenye uzio au kuzuia mavamizi ikionyesha usalama. Nyuma ya lango kuna jengo refu la ghorofa.

Bunge ndogo ya kisasa, yenye paa la mabati la rangi ya kijivu. Nyumba inakuta za rangi za njano isiyokolea na sehemu za chini za rangi ya blue . Madirisha ni meusi na yana fremu za rangi ya waridi na milango inaonekana kuwa ya rangi nyeusi.

Jengo refu la ghorofa likiwa limewashwa vizuri usiku, chini ya anga lenye mawingu. Jengo hilo limezungukwa na miti mirefu na kijani kibichi. Mbele ya jengo hilo kuna barabara inayowashwa na taa za barabarani, na kando ya barabara kuna ukuta mweupe.

Nyumba kubwa ya kisasa ambayo inaonekana kuwa ya kifahari iliyojengwa kwa mtindo wa ghorofa mbili. Nyumba hiyo ina paa la vigae vya kahawia na kuta za rangi nyepesi. Nyumba imezungukwa na ukuta mrefu wa matofali ya kijivu yenye waya zenye ncha kali.

Jengo kubwa likiwa bado linaendelea kujengwa, labda kanisa au jengo lingine la umma. Muundo wa paa la chuma lenye umbo la pembe tatu unaonekana wazi na kuta za saruji bado hazijamalizika. Jengo hilo limezungukwa na mimea ya asili.

Jengo la biashara la ghorofa kadhaa lenye rangi ya kijani kibichi. Juu ya jengo kuna antena za mawasiliano na mabango ya To Let yanaonekana yakionyesha nafasi ya kukodisha ndani ya jengo hilo.

Jengo refu la kisasa ambalo ni la ofisi au makazi. Lina rangi nyeupe na lina madirisha makubwa yenye vioo vya bluu. Kuna majengo mengine marefu ambayo yako nyuma yake. Mbele ya jengo hilo kuna miti na mimea.

Jengo refu la ghorofa lililopakwa rangi ya manjano angavu, likiwa na kingo nyekundu za rangi na madirisha yenye fremu nyeusi au giza. Jengo hili linaonekana kuwa na usanifu wa kipekee na limejengwa kando ya ukuta na mawe au barabara ya mawe.

Hii ni bango kubwa jekundu lenye maandishi Knight Frank To Let ,likitangaza nafasi za ofisi zenye ukubwa kwanzia futi za mraba elfu mbili hadi elfu kumi. Chini ya maandishi hayo kuna namba za simu za mawasiliano. Bango hili limewekwa juu ya ukuta wa mawe.

Nyumba inayopendeza na inaonekana kuwa imetunzwa vizuri katika eneo la makazi. Lango kubwa na ua wa changarawe vinatoa hisia ya faragha na usalama hapa.

Majengo kadhaa chini ya anga la bluu lenye mawingu machache meupe. Kuna jengo refu upande wa kushoto wa picha ambalo linaonekana kuwa limejengwa kwa matofali ya saruji na lina mistari ya rangi ya machungwa. Jengo hili linaonekana kutokamilika au lipo chini ya ujenzi.

Nyumba moja ya kifahari yenye bustani ndogo iliyopambwa vizuri mbele yake. Nyumba imejenziwa kwa mawe na ina paa ya vigae vyekundu. Kuna madirisha yenye rangi buluu na milango yenye mataa upande wa kushoto. Mbele ya nyumba kuna mti mdogo.

Milango miwili inayoonekana wazi upande wa kushoto na kulia zikionyesha kuingia kwenye vyumba au ofisi mbalimbali kila mlango una mpini wa mlango wenye rangi ya fedha au chuma, kuta zote za barabara ni nyeupe zikionyesha usafi na mwanga.

Foleni ya watu wanasubiri kulipia bidhaa kwenye maduka makubwa, wateja wamesimama kwenye foleni ndefu kwenye counter kadhaa za malipo, zilizowekwa alama kama 'Counter 4' na 'Counter 5'. Baadhi ya wateja wanaonekana wameshika vikapu vya ununuzi vyekundu mbele ya Counter kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu.

Foleni ndefu katika duka la rejareja, iliyojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa juisi na vinywaji vingine. Mtu mmoja yuko upande wa kulia ,akisimama karibu na rafu. Chini kidogo kulia, kuna pakiti za chupa za vinywaji zilizopangwa sakafuni.

Sehemu ya duka kubwa ikiwezekana sehemu ya mkate au bidhaa za kitamu. Kuna kaunta ndefu yenye bidhaa mbalimbali na ishara zinazoonyesha. Mtu mmoja anaonekana nyuma ya kaunta akiwa amevaa barakoa.

Huu ni duka la bidhaa za vyakula. Upande wa kushoto kuna onyesho ya kioo lenye mikate na bidhaa nyingine za kuoka. Kwenye rafu upande wa kulia kuna bidhaa za mkate zilizopangwa vizuri. Sakafu ina muundo wa kijiometria wa rangi ya kahawia na kijivu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la rejareja au maduka makubwa. Likiwa na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kwenye rafu na vifriji. Katika sehemu ya mbele kushoto, kuna friji yenye bidhaa zilizogandishwa kama vile aisikrimu. Katikati kuna kopo kubwa la red bull na raki ya chuma yenye chupa za vinywaji baridi.

Watu kadhaa wanaonekana wakiingia au kutoka dukani na baadhi ya mikokoteni ya ununuzi Imepangwa upande wa kulia. Ndani ya duka rafu zilizojaa bidhaa zinaonekana kwa mbali. Inaonekana kama duka kubwa lenye shughuli nyingi.

Ndani ya duka kubwa, wateja wanatembea kati ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna ishara za bei zilizopachikwa juu ya rafu, zikionyesha majina ya bidhaa na bei zake. Baadhi ya wateja wanaonekana wakisukuma mikokoteni ya ununuzi. Sakafu ni safi na imewekwa vigae. Juu kuna mabango yanayotangaza programu mpya ya ununuzi.

Duka kubwa la kisasa linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri, tayari kuhudumia wateja wake. Mazingira haya ni ya kawaida kwa maduka makubwa katika maeneo mengi ikiwemo Nairobi.

Safu ndefu ya rafu za maduka makubwa zilizojazwa bidhaa mbalimbali zikiwemo ndoo nyingi za mayai yaliyopangwa vizuri. Juu ya rafu kuna bidhaa za rangi ya machungwa ambazo zinaweza kuwa pakiti za juisi au maziwa.

Huu ni sehemu ya duka kubwa la jumla au la rejareja. Kuna safu kadhaa za bidhaa, ikiwemo baiskeli ndogo za watoto na viti vilivyopangwa juu ya vingine. Mtu mmoja anaonekana kwa mbali upande wa kushoto akisimama karibu na rafu zenye bidhaa mbalimbali. Sakafu ina vinai vyeupe vinavyong'aa.

Hapa ni ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile: karatasi za choo, sabuni na bidhaa za chakula. Sakafu ni ya vigae kwa rangi nyeupe. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia kati ya rafu wakichagua bidhaa. Mwangaza unatoka juu ukiangazia bidhaa vizuri.

Rafu ndefu, zilizojaa bidhaa katika duka kubwa, bidhaa nyingi zinaonekana kuwa sabuni, na zingine za usafi, au chakula, zilizopakiwa, kuna alama za bei kama, mia moja na kumi na tano, na pia kuna bango ndogo la promotion , katikati, mteja anaonekana akiwa na troli, ya ununuzi.

Huu ni sehemu ya mbele ya duka. Ndani kuna mtu anafanya kazi nyuma ya counter ,na bidhaa mbalimbali zinaoonekana zikiwa zimewekwa. Pia kuna mabango ya matangazo hapo dukani.

Hii ni sehemu ya kulipia bidhaa katika duka kubwa au maduka ya kisasa labda hapa Nairobi. Kuna mfanyakazi wa duka mwanamke amevaa sare na barakoa akisimama nyuma ya counter ya malipo counter hiyo ina kioo cha uwazi cha kujikingia.

Duka la baisekeli ambapo baisikeli nyingi za aina mbalimbali zimepangwa kwa safu, zikionyesha rangi tofauti kama vile kijani kibichi na nyeusi na chungwa, baisikeli hizo zinaonekana kuwa mpya na tayari kuuzwa.

Duka la jumla, iliyojaa bidhaa mbalimbali kama vile; michuzi, vitu vya kopo na mafuta. Upande wa kushoto, kuna chupa za mafuta ya kupikia na bidhaa nyingine za nyumbani.

Humo ni ndani ya duka kubwa. Kuna watu kadhaa wakinunua bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, rafu zimejaa bidhaa kama vile vifaa vya kunyoa na vipodozi au bidhaa za kujitunza. Mbele ya rafu hizi, mwanaume mmoja amesimama akichagua bidhaa.

Duka kubwa ambapo kuna mteja ambaye anaonekana kuwa mwanamke amesimama mbele ya rafu ndefu zilizojaa vyombo vya plastiki na bidhaa za nyumbani, mwanamke huyo amevaa sweta ya pink na suruali ya sambarau na amepepa begi lenye michoro ya rangi.

Kasha la kuonyesha nyama kwenye duka, limejaa aina mbalimbali za nyama mbichi. Ndani ya kasha hilo la kioo, kuna vipande mbalimbali vya nyama, ikiwemo nyama liyokatwa, nyama ya kusaga, maini na vipande vingine vya mifupa na nyama.

Duka la vyakula likiwa na sehemu maalum ya kuuza bidhaa kwa wingi, juu ya eneo hili kuna ishara kubwa enye herufi za majungwa zinazosomeka nut and serials jini ya ishara hii kuna mitungi mirefu na nyembamba ya uwazi iliopangwa kwa safu ndefu.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna safu ya bidhaa za karatasi. Katikati na upande wa kulia, rafu zimejawa na chupa na makupwi ya vyakula vya ziada.

Rafu ndefu za duka kubwa zimejaa bidhaa. Sehemu kubwa ya rafu hizo, hasa upande wa kati na kulia imejaa makopo ya unga ya maziwa. Makopo haya yana rangi ya njano na yanaonekana kuwa ya chapa inayoitwa food plus au good plus na yanaweza kuwa milk powder pia kuna maandishi deals kibao.